Mazingira ni wakati wa mchana. Miti na mimea yenye majani ya rangi ya kijani kibichi inaleta mazingira kuwa safi na rembo mbele kidogo kuna jengo ambayo haijamalizika.

Majumba yenye paa ya nyasi yamezingirwa na miti yaliyo na matawi ya rangi ya kijani. Mazingira ni wakati wa mchana. Viti vya mbao viko pamoja.

Magari mawili yame egeshwa kwenye lango kuu ya msikiti. Moja ikiwa kwa kulia, ingine ikiwa kwa kushoto. Ukuta wake umepakwa rangi ya manjano.

Ngamia watatu wanatembea wakimfuata mwanaume mmoja mwenye kofia na kiboko kwa mkono wake wa kulia. Pwani kuna mchanga mwingi mweupe.

Manga ni pafi. Manga mingi iliyo kwa nini mweupe huko kando ya mwadhi ya bahari. Mbele kidogo kuna jumba la mawe lenye madirisha lililozingirwa na mimea.

Bango ya rangi nyeusi ina maandishi meupe. Nyasi imetengewa barabara, sehemu ya kutembea. Miti ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Angani kuna mawingu.

Angani kuna mawingu. Mazingira inaonyesha kuwa ni wakati wa mchana, kwa sababu ya mwangaza wa jua. Watu wanaliabiri ndege lililo la rangi nyeupe.

Mazingira ni wakati wa mchana, angani, kuna mawingu miti ya nazi yako karibu na paa ya nyasi ilio kawuka ya rangi ya hudhurungi. Ndege, ako juu ya paa.

Nyumba yenye paa ya nyasi na ukuta wa rangi ya nyeupe na hudhurungi kuni iliyo katwa iko chini nje ya nyumba, miti ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Bango nyeupe yenye maandishi na michoro ya rangi tofauti tofauti limesimamishwa na pole ya buluu. Nyaya za stima zinapita karibu. Miti ina matawi ya rangi ya kijani.

Pwani ina mchanga mingi ambayo ni nyeupe, angani kuna mawingu, mwanaume mwenye tishati ya bul𝑢u na kaptura ameubeba begi, miti ina mandhari ya rangi ya kijani.

Angani, kuna mawingu. Barabara ni ya lami. Maua na mimea yanaleta mvuto. Jumba lenye ukuta wa rangi nyeupe una madirisha mengi ambayo yanavutia.

Anga ni safi mazingira inaonekana kua mchana ka sababu jua linaangaza miale yake. Watu wanatembea katika majumba yaliyopakwa rangi nyeupe.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni wakati wa mchana. Jumba lenye ukuta nyeupe, limezingirwa na miti na mimea iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Uchafu umeekwa pamoja.

Magari ya kawaida na yale ya magurudumu matatu yapo mbele ya jumba ya Posta. Anga ni safi. Mwanamume mmoja mwenye barakoa usoni anatumia kutembea kama jinsi yake ya kusafiri.

Angani kuna mawingu mingi. Mashua ya rangi ya manjano ipo baharini. Upande wa kushoto kuna miti iliyo na matawi ya kijani. Majumba ya ghorofa yana rangi tofauti.

Gari moshi ambayo ni refu, ni nyekundu juu, kando ikiwa nyeupe na rangi ya manjano ina madirisha. Mimea ya rangi ya kijani inakaribiana na majengo. Anga ina mawingu.

Anga kuna mawingu. Jua linaangaza mwangaza wake kwa umbali. Wanaume waliovaa kanzu na wanawake wako mbele ya msikiti iliyo nyeupe na rangi ya kijani.

Watu wawili wenye tshati ya rangi nyekundu wameketi mbele ya mwanaume aliyevaa suti ya blue shati nyeupe na tai huku akiwa na miwani machoni.

Mazingira ni wakati wa usiku. Feri ambayo haina watu na magari ina bango upande wa kushoto ulio na maandishi ya buluu, nayo ni ya nyeupe.

Nje ya nyumba iliyo na ukuta mweupe kuna miti ya aina mbalimbali. Sehemu ya kutembea imetengwa. Nyasi safi ni ya rangi ya kijani. Kitalu kimetumika kutenga sehemu mbili.

Watu wazima kwa wadogo, waume na wakike wamepanga foleni karibu na jumba lililo na paa nyekundu na ukuta mweupe ulio na bango ulio na mwandishi.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni ya wakati wa mchana. Gari la magurudumu matatu iliyo ya rangi ya manjano iko upande wa kushoto wa mtu aliyevaa tishati ya buluu.

Angani , palipo na mawingu. Upande wa kulia kuna ndege, chombo cha kusafirisha watu na upande wa kushoto ni ndege kiumbe. Kuna mimea ya rangi ya kijani yanayoizingira jumba.

Mashabiki wameketi kwa viti vya buluu. Kunao waliosimama na walioketi, wengine wana tishati za rangi ya kijani ila wengine wanayo ya rangi ya manjano.

Watu wengi wa kila aina wanakusanyika. Wanaume na wanawake. Wapo walionyoa kichwa, walio na kofia kichwani, nao pia walio na buibui. Jumba la tope lipo hapo mbele yao.

Anga ni safi. Mazingira ni ya wakati wa mchana. Jua linaangaza miale yake. Miti na misitu ni rangi ya kijani kibichi. Mchanga wa hudhurungi uko kando.

Mbele kidogo upande wa mkono wa kushoto meli linaonekana. Anga ni safi. Mashua madogo na makubwa yamebeba watu ikiwa mwanaume aliyevaa vesti na kaptura nyeupe.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inaangaza miale yake. Miti na mimea imeizunguka eneo ya watu huishi. Nyasi ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuku na bata mzinga wapo mbele ya jumba la paa ya nyasi iliyo na ukuta wa rangi nyeupe na hudhurungi. Huku mwanamume aliyevaa kofia ya buluu anaelekea upande huu.

Mazingira ni ya mchana. Anga ni safi. Pwani ina mchanga mingi nyeupe. Kuna viti vya buluu, vya kupumziki ya karibu na eneo ilio na maji ya bahari. Miti inaonekana.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua linaangaza miale yake kusababisha kivuli kuonekana. Area hii ni ya soko. Kuna watu wanaotumia miguu na wengine kutumia gari la magurudumu matatu.

Wanakwaya wa kike wamevaa shati nyeusi na sketi refu nyeupe, wakiwa mbele ya mchezaji ngoma, huku kumetandazwa nyekundu. Mimea ya matawi ya kijani yapo.

Mazingira ni wakati wa mchana, mbele kidogo upande wakulia kuna mimea iliyoyakijani. Mashua yameegeshwa nje ya bahari. Pwani inamchanga mingi mweupe.

Feri mbili yote yanafanana kwa rangi ambayo niya bluu, nyeupe na nyeusi yote yako baharini angani kuna wingu mbali kidogo mimea yanaonekana.

Mwanamke mwenye hijabu nyeupe na dera anapanga na kupakua vyakula. Watu wanakuja kuviangalia. Jua linawaka, hii inasababisha kivuli kuonekana.

Dereva wa gari la gurudumu tatu analiendesha kwa barabara ya lami iliyo na unyevunyevu. Kando ya barabara kuna kichaka na miti ya rangi ya kijani. Mbele kidogo kuna majumba.

Mazingira ni wakati wa mchana. Njia ndogo imetengwa katikati ya nyasi. Upande wa kulia kuna jumba lenye paa ya nyasi. Miti na mimea ni rangi ya kijani.

Anga ni safi bila mawimbi yoyote. Bahari iko mkataba na mji ulio na magorofa mengi yaliyokaribiana. Miti na mimea inaonekana ikiwa na matawi ya rangi ya kijani.

Angani kuna mawingu mazingira ni ya mchana huku jua linawaka magari yako kwa lami kando na jumba la hudhurungi miti na mimea ni ya rangi ya kijani.

Wanakwaya wamevalia shati zinazofanana ya rangi ya buluu. Wanaume wakiwa na longi, wadada wakiwa na sketi ya nyeusi. Anayeongoza amesimamia tandaza nyekundu, kando ya maua, mbele ya waumini.

Angani kuna mawingu. Magari yameegeshwa karibu na majengo yaliyo ya zamani. Miti ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Mwanaume aliyevaa kofia na shati ya buluu amekalia kiti.

Anga ni safi. Mazingira ni wakati wa mchana. Gari nyeupe lililo mbele ya jumba ya rangi ya hudhurungi iliyo katika jumba mbili yenye ni meupe.

Timu ya wanadada wamevaa jesi zinazofanana isipokuwa mmoja. Sita wamesimama huku waliobaki wakijutama. Anga ina mawingu , miti ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni wakati wa mchana angani kuna mawingu jua linawaka kusababisha kivuli kunekana, upande wa kushoto kuna miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wanaume kwa wanawake wamevalia nguo za kitamaduni zilizo na rangi tofauti tofauti kama vile; nyeupe, nyekundu na nyeusi. Jua liko utosini, hema iko nyuma, watu wameketi wakiwatazama.

Kando ya nyumba nyeupe kuna sehemu pa kuogelea ambayo ni ya rangi ya buluu. Jua inamulika miti ya aina aina kusababisha kivuli kionekana kwenye ukuta madirisha mingine yamefungwa.

Anga ni safi. Jua, linaagaza pia kuashiria kuwa ni mchana. Mashua matatu, yapo majini. Mawili, yakiwa ufuoni, huku yamebeba watu wa rangi tofauti.

Kivuko cha Likoni, Mombasa. Feri imebeba watu wengi na magari ikisafiri juu ya maji, kwa umbali kuna meli. Anga ni safi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inaangaza miale yake kwenye vichwa vya watu. Mheshimiwa Kalonzo anaongea huku amezungukwa na watu.

Dereva wa gari lenye magurudumu matatu analiendesha kwa barabara ya lami. Mbele kidogo kuna ghorofa ya rangi ya manjano. Miti na misitu ni rangi ya kijani.

Ni sehemu ya Wahindi ya kuabudu. Katikati kumewekwa sanamu na imefunikwa nguo ya rangi ya manjano. Upande mmoja kuna viti vya plastiki. Ukuta ya mbele ina maandishi ya kihindi.

Watu wengi wanaswali msikitini ulio na ukuta wa rangi nyeupe na hudhurungi. Bango lina maandishi na picha ya mwanamme anayetabasamu, huku akiangalia mkono wake wa kulia.

Mazingira ni wakati wa mchana. Pwani ina mchanga mingi mweupe. Kando ya nyumba iliyo jengwa yenye paa ya nyasi. Viti vya plastiki na meza viko pamoja.

Mazingira ni wakati wa jioni kidogo, angani kuna mawingu meupe baharini kuna mashua moja iliyo bila mtu pwani ina mchanga mwingi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Mbali kidogo upande wa kushoto, jumba lenye paa la hudhurungi imezingirwa na miti na mimea iliyo na majani ya kijani kibichi. Maji inaonekana.

Wasichana watatu waliosonga nywele, wamebeba mitungi inayofanana kwa rangi ambayo ni manjano. Miti ina majani iliyo na rangi ya kijani. Mazingira ni ya mchana. Jua inawaka.

Angani kuna mawingu yaliyo nyeupe, mbali kidogo milima inaonekana, miti, mimea na misitu ni ya rangi ya kijani kibichi. Barabara pia ni ya lami.

Mazingira ni wakati wa mchana. Kwani ina mchanga mingi mweupe. Upande wa kushoto, bango nyeusi ina maandishi nyeupe karibu na mawe iliyopakwa rangi.

Ndege ya machungwa ina madirisha. Angani kuna mawingu nyeupe. Upande wa kulia kuna nyasi iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Mtu ako mbele ya ndege.

Miti na mimea ni rangi ya kijani, nyasi iliyokatwa inaleta mazingira kuwa safi. Njia ya kutembea imetengwa kando na panapo mimea, paa ya nyasi inaonekana.

Rais wa nchi ya Kenya amevalia koti, tai, na shati ya rangi ya buluu, huku kwa mkono wake wa kulia ameubeba kitabu. Kando yake ikiwa bibi yake akitumia microphone .

Anga ni safi, pwani ina mchanga mingi mweupe. Miti na mimea inamatawi ya rangi ya kijani. Watu wa rangi tofauti wanaonekana wakiwa wanapanda ngamia.

Mazingira ni wakati wa mchana. Anga ni safi. Miti na mimea ina majani ya rangi ya kijani. Ni eneo ya soko. Mtu anausukuma wheelbarrow iliyo na mitungi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Angani kuna mawingu. Upande wa kushoto wa gari lango kuu ni ya rangi ya kijani. Miti na mimea na misitu yanaonekana karibu na ukuta ulio mweupe.

Mazingira ni ya wakati wa mchana kwenye uwanja wa ndege, jua linawaka kusababisha kivuli kuonekana, kuna magari, watu na pia lori kwenye uwanja huu. Chini kuna michoro ya manjano.

Jumba lenye ukuta wa matope lina bango juu ya mlango linaloonyesha kuwa ni kanisa. Kwa upande wa kulia kuna tangi ya maji nyeusi yenye maandishi nyeupe.

Angani kuna mawingu. Lori ya kampuni ya "Mercedes Benz" ya kubebea mizigo imefunikwa na kifaa ya rangi ya kijani. Ina magurudumu mengi. Iko karibu na miti.

Pwani ina mchanga mingi ambayo ni nyeupe, mbali kidogo baharini kuna mashua, angani kuna mawingu. Miti mingi ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya duka yenye vitu ndogo ndogo kama vile pipi na peremende rafu ya upande wa kushoto ina bidahaa ya rangi tofauti na kampuni tofauti kama vile buluu, kijani na njano. Upande wa kulia kuna rafu ya bidhaa zilIozo katika pakiti ya rangi ya kahawia.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua ina angaza miale yake kwenye vichwa vya watu kusababisha kivuli kuonekana. Upande wa kushoto ni miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Mazingira ni wakati wa jioni. Jua linatua, anga ni safi, miti ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Pwani ina mchanga mingi nyeupe.

Pwani ni eneo lenye mchanga mingi na nyasi iliyokatwakatwa kando ya bahari Hindi. Mtu aliye na kofia kichwani na tishati ya buluu anatembea, kwa umbali kuna miti ya rangi ya kijani.

Mwanamke mwenye vazi za kipolisi anatafuta usaidizi kwa ofisi za kiduma za kiserikali anaongea na mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeupe.

Angani kuna mawingu. Upande wa kulia kuna miti iliyo na matawi rangi ya kijani kibichi. Katikati kumetengewa njia kando na nyasi ya kutembelewa. Kwa mlango juu kuna msalaba.

Pwani ina mchanga nyingi nyeupe. Angani kuna mawingu. Mbele kidogo kuna miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi. Vifaa kama vile mtungi vimetumika kuunda vitu vya kufanya mazoezi.

Pwani ina mchanga mingi ambayo ni nyeupe. Anga inaonekana kuwa safi. Miti tofauti imezingira majumba ambayo yana paa ya nyasi, maeneo ya kujivinjari.

Feri mbili, wa kushoto ukiwa na watu wengi na magari baharini. Kwa ufuo wa bahari, kuna watu wawili wanaozungumza. Mbali kidogo, kuna magorofa yaliyo karibiana.

Wafanyikazi wanne, watatu wakiwa wanawake waliosonga nywele wameketi katika meza ambayo mbele ni rangi ya kijani na maandishi nyeupe katika jumba lililo na madirisha.

Anga ni safi mazingira ya wakati wa mchana. Jua linawaka kusababisha kivuli kuonekana upande wa kushoto kuna duka la M-Pesa lenye paa ambayo ni ya kijani.

Magari mawili, ya rangi inayofanana yamesimama kando ya nyumba rembo, lenye madirisha mengi. Nyasi ya kijani, imemea karibu na lango nyeusi.

Anga ni safi. Mazingira ni wakati wa mchana. Jumba lenye madirisha mawili na mlango wa buluu ni wa rangi ya hudhurungi. Mtu mwenye mavazi ako mlangoni.

Mazingira ni wakati wa mchana huku jua linachomoza kusababisha kivuli kuonekana. Jumba kubwa lenye paa ya buluu ni kanisa ilio na ukuta wa rangi nyeupe.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni ya mchana. Basi ambayo ni rangi ya kijani imeegezwa kwa barabara ya lami karibu na majengo ya ghorofa nyingi.

Jumba kubwa ya eneo ya kuabudu ina ukuta ya rangi ya manjano na paa ya hudhurungi. Kuna watu wanaume na wa kike. Wengine wamenyoa huku wengine wakisonga nywele.

Jua linaangaza miale yake kwenye bahari lililo na mashua mbili, mojayapo ikiwa na mtu, kando ya pwani lililo na mchanga. Angani kuna mawingu.

Wanakwaya watano, watatu wakiwa wanawake ambapo wawili wamevalia rinda nyeupe. Aliyebaki amevalia tishati na sketi nyeusi. Wanaume wanafanana kimavazi.

Pwani lina mchanga mingi nyeupe. Mbele kidogo kuna miti na mimea iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Viti vya kupumzika vinaonekana. Upande wa kushoto mbali kidogo kuna bahari.

Magari yameegeshwa mbele ya nyumba lililo rangi nyeupe na maandishi nyekundu. Angani kuna mawingu. Mimea ina matawi ya rangi ya kijani.

Magari mawili yameegeshwa karibu na mimea iliyo ya rangi ya kijani. Mazingira ni wakati wa mchana huku jua linaangaza miale yake kusababisha kivuli.

Majumba ya paa ya nyasi yana ukuta nyeupe. Nyasi imetengewa njia ya kutembea. Viti vina majani ya rangi ya kijani. Hakuna uchafu.

Mazingira ni wakati wa mchana, mbele kidogo upande wa mkono wa kushoto nyumba lenye paa la rangi nyekundu linaonekana limezingirwa na miti na mimeya yaliyo na majani ya kibichi, anga ni safi.

Watu wenye rangi tofauti wapo kwenye mashua ilio baharini. Mbali kidogo kuna mimea na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani.

Watu wanapiga densi ya kitamaduni wanaume wakiwa wamevalia t-shirt ya machungwa na shuka ya buluu, wanawake mavazi zao tofauti. Mimea na miti ina rangi ya kijani.

Wanawake watatu na wanaume wawili wenye mavazi ya rangi za bendera ya Kenya wanapiga densi kwenye uwanja wa ndege wakiwakaribisha wageni. Watu wanarekodi wengine wakitumia kamera na baadhi yao wanatumia simu.

Timu ya wadada. Moja ikiwa na jezi nyeupe, nyingine ni ya buluu, huku mwanamke mmoja aliyesonga nywele anakimbia akiubeba mpira wa kikapu.

Angani, kuna mawingu. Majumba yenye paa ya rangi tofauti kama vile buluu na hudhurungi, yapo kando ya barabara iliyo ya lami. Miti na mimea ya kijani.

Mtu mwenye nguo ya rangi ya hudhurungi amempanda punda huku akiwa na kiboko kwa mkono wake wa kulia. Mbele yao kuna mwanaume mwenye t-shirt ya rangi nyekundu. Eneo hii ni ya majumba ya kitambo.

Feri mbili, moja ikiwa ya buluu, inaonekana zikiwa zimebeba watu na magari zikiwavusha baharini. Mbele, kunaonekana kuwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Juu kunaonekana kuwa na anga.

Raisi wa Jumuiya ya Kenya ameinua kitabu kwa mkono wake wa kulia, huku amevaa suti na shati ya buluu, pamoja na tai. Umati uko nyuma ukitazama.

Mazingira ni wa wakati wa mchana. Mhesimiwa Kalonzo ana kofia kichwani huku amezingirwa na watu wengine. Nyuma yao kuna jengo lenye rangi ya hudhurungi linalo madirisha mengi.

Angani kuna mawingu. Mchanga ulio mweupe una maji maji. Kwa umbali majumba yaliyo na paa juu yanaonekana. Miti na misitu ni rangi la kijani kibichi.

Mazingira ni wakati wa mchana pwani ina mchanga mingi ulio mweupe. Miti imezunguka ghorofa lenye madirisha mengi iliyo na paa ya hudhurungi. Upande wa kulia mbali kidogo ni bahari.

Ndege wawili wako juu ya paa ya nyasi ya rangi ya hudhurungi. Miti ina matawi ya rangi ya kijani. Anga ni safi na ina mawingu.

Mashua mawili yamo baharini iliyo karibu na eneo ya manyumba ya watu kuishi. Miti ya matawi ya kijani yako pamoja. Angani ni rangi ya buluu na mawingu ikiwa nyeupe.

Anga ni safi, mazingira ni wakati wa mchana. Jua inaangaza miale yake kusababisha kivuli kuonekana. Upande wa kushoto, jengo ambayo haijakamilika linaendelea. Gari kubwa imebebwa.

Mazingira ni ya wakati ya mchana. Angani kuna mawingu. Miti na mimea iliyo na rangi ya kijani imezunguka eneo ya watu kuishi. Pwani ina mchanga mweupe.

Angani kuna mawingu, kuna mashua baharini pia pwanini palipo na mchanga mingi mweupe. Watu wapo ufuoni. Miti ina majani nyingi ya rangi ya kijani.

Jumba lenye ukuta wa rangi ya hudhurungi na paa nyekundu ina maandishi ya buluu juu ya mlango inayoonyesha kuwa ni kanisa. Nyasi na mimea ni rangi ya kijani.

Lango kuu ya bandari ya Mombasa ni ya buluu. Kuna watu nje na wengine ndani. Jua inaangaza kwa miale makali. Watu wanne wameketi kwenye kivuli cha Kuta inayozingira eneo hilo.

Anga ni safi, baharini kwa umbali mashua moja linaonekana, pwani in mchanga mingi safi ya rangi nyeupe. Mimea ni ya majani karibu na bahari.

Mwanamume mmoja aliyenyoa nywele anahudumiwa na wahudumizi wawili wa kike waliosonga. Wameketi kwenye meza iliyo na kompyuta. Ukuta wa nyuma una maandishi wa rangi tofauti tofauti.

Lango, linaleta mwangaza kwenye jumba lililo na ukuta wa rangi nyeupe. Tandaza ni ya nyeupe na foleni ya nyekundu nyekundu. Upande wa kulia, kabati linaonekana karibu na kiti ya plastiki.

Anga lina mawingu meupe mazingira ni ya wakati wa mchana, wafanyikazi wa uwanja wa ndege wamevalia vesti ya rangi ya kijani ndege ni ya rangi nyeupe, nyuma ikiwa buluu.

Mazingira ni wakati wa mchana jua ina angaza miale yake, upande wa kulia magari ya kubebea mizigo ya kampuni ya Mercedes Benz kuna mtu aliyevalia kofia.

Watu wengi walio kwenye pikipiki zao wakiziendesha wanatoka nje ya feri iliyo na lori na watu. Anga ina mawingu nyeupe.

Mazingira, ni wakati wa mchana. Mashua mbili yapo baharini. Ile ndogo ikiwa ya buluu nyuma ya kubwa iliyo na bendera ya Kenya na ni rangi ya udhurungi. Mbele, kuna mimea.

Sehemu ya watu walio aga kuzikwa nyasi imekatwa pande zingine mimea ni ya rangi ya kijani, mwangaza wa jua unaosababisha kivuli wa miti kuonekana.

Mazingira ni ya wakati wa mchana. Anga ina mawingu. Jumba rembo yenye paa ya rangi ya uthurungi, na ukuta mweupe umezingirwa na miti yenye majani.

Magari mawili yamesimama karibu na jumba lenye kuta nyeupe na madirisha mengi. Mwanaume mwenye long'i ya buluu, t-shirt nyeusi, aliyenyoa, ako juu ya baiskeli akiliendesha.

Mazingira ni wakati wa mchana. Angani kuna mawingu nyeupe. Pwani ina mchanga nyingi nyeupe. Mbali kidogo kuna miti na mimea iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Angani kuna mawingu. Kando ya jumba kuna gari. Miti yapo makubwa na madogo. Madirisha yamefunguliwa huku mengine yakifungwa. Lango la jumba limefungwa.

Mazingira ni wakati wa mchana. Mlango kubwa wa kuingia katika kambi ya wahindi imechorwa vibonzo upande wa kulia na kushoto waliosimama wima. Watoto wako kwa mlango huu.